Shamba iliyo zaa vizuri lenye mmea wa mahindi inayokuwa kwa mistari inayopangwa kwa umakini, udongo unaonekana kuwa na rotuba nzuri na mimea iko katika hatua ya ukuaji, dalili ya kilimo bora.

Zizi limejengwa kwa nguzo za zege, lina paa la bati likitoa kivuli inacholinda mifugo dhidi ya jua kali au mvua. Chakula cha ng'ombe kimewekwa kwa mpangilio mzuri kuonyesha huduma bora na usafi na dalili ya mfumo inayotunzwa kwa viwango vya kisasa.

Ng'ombe ambao wamesimamishwa ndani la zizi lao vilivyoteganishwa vya sehemu vya chuma ueda ni kwa ajili ya kulisha, kukamuliwa na kuchunguzwa kiafya. Njia katikati ya zizi kinaonekana wazi ikiwezesha watu kupita.

Jina la mgomba likiwa na mkungu wa ndizi zenye rangi la kijani kibichi, ndizi zimekusana pamoja katika mkusanyiko moja zikiwa katika hatua wa ukuwaji kabla ya kuwa majani ya mgomba zenye inazunguka.

Ng'ombe mwenye madoadoa ya rangi nyeusi na nyeupe amesimama kwa miguu yake minne, huku miguu yake ya nyuma ikiwa imefungwa kwa kamba ili asiweze kusonga wakati wa kukamuliwa. Mtu mmoja anakamua kwa mikono miwili na maziwa inatiririka kutoka kwenye matiti ya ng'ombe